Jopo la watu waliovalia vifaa kinga kama vile nguo maalumu, kofia na barakoa. Katika eneo la ndani mfano wa chumba cha matibabu, ikiashiria ni wauguzi wa afya.